Kabeji nyingi sana zimepandwa kwenye shamba kubwa. Kabeji hizo kulingana na wingi wazo, haziwezi kuwa ni za matumizi ya familia, kwa sababu haziwezi hifadhika kwa muda mrefu na pia ni bei ghali sana kulima kabeji nyingi, ikiwa hutarajii kuuza na kupata faida. Kabeji aina ya mboga, hununuliwa sana sokoni, kwa sababu ya faida yake ya kiafya na kwa sababu ya matumizi mengi jikoni.

Hili ni shamba la kabichi. Kabichi hizi ni nyingi mno lazima ziwe ni kabichi za kilimo biashara. Kabichi hizi zina rangi ya kijani kibichi, zinaonekana zina afya nzuri sana, zinaonekana pia zimekomaa, zinangoja tu kuvunwa na kuuzwa.

Mimea mengi sana ya skuma wiki zilizopangwa kwa safu ndefu mchangani. Wengi wa mimea ile unaonyesha ni lazima ziwe za kilimo biashara yani sio mboga za utumizi wa kinyumbani tu. Mboga zile ziko na nguvu, na sura na afya nzuri.

Ukulima biashara, mimea ya nyanya imepandwa mitaroni, kila mtaro una mabomba ya kunyunyizia maji, kwa kipimo kinachohitajika, mimea hii, ya nyanya imezalisha nyanya nyingi sana, za ukubwa wa wastani, nyanya hizo, ni nyingi kumaanisha, ni za kuuza, kunazo zilizotayari mbivu, na zingine zingali mbichi.

Mfumo wa ukulima biashara wa kulea vifaranga. Vifaranga takriban mia tano wamo kwenye chumba chao cha kuwalelea. Wengine wao ni wa rangi nyeupe na nyeusi, vifaa vya kuwalisha aidha maji au chakula vimepangwa mahali mbali mbali ili kuwezesha vifaranga hao kufikia chakula kwa urahisi.

Mfumo wa unyunyuziaji maji, mabomba tofauti yameunganishwa. Mabomba ya kijani kibichi ni madogo, na yanapeleka maji toka kwenye mabomba nyeusi, ili kusambaza kwenye mimea. Shamba limejaa maji, na mimea. Kando, kuna mitaro inayopokea maji ya ziada kutoka kwenye shamba.

Mfumo wa unyunyiziaji, mimea michanga inachipuza, mchangani, mitaroni ilipopandwa, kila mtaro, uko na mabomba membamba na meusi, yanayotumika kunyunyizia mimea ile maji, kwa kiasi kinacho, takikana, chanzoni cha kila bomba, kuna bomba kubwa la rangi nyeupe, linalo, yapa mabomba haya madogo maji.

Huu ni mfumo wa unyunyiziaji mimea maji ,mifereji miembamba ya rangi nyeusi imepangwa ardhini, kando yake mimea ya aina ya mboga ya sukumawiki inanyunyuziwa maji .

Mfumo wa unyunyuziaji maji kwenye mimea. Mabomba madogo lakini marefu ya rangi ya kahawia, yanaonekana yamepangwa kwa utaratibu kando na mimea michanga ili kuyapa maji kwa kiwango kinachohitajika. Mimea ile imepandwa kwenye mchanga uliyomwagwa kwenye vyandarua vyeupe.

Mfumo wa unyunyuziaji maji, bomba la ukubwa wa wastani limewekwa tayari kunyunyizia mimea maji. Bomba hili limeundwa ili kuipa mimea maji kwa mataa matone yanayohitajika. Kando kuna mimea inayoonekana kuwa na afya. Matawi yake ya rangi ya kijani kibichi na maua yake ya manjano yanaonekana yamestawi.

Mradi wa unyunyuziaji maji shambani, mitaro mingi imeshachimbwa na tayari imejaa maji yanayoonekana masafi sana ingawaje yamo ardhini. Nafasi ya juu ya mitaro ina mimea ambayo imeshachipuka na kukuwa. Kulingana na ukubwa wa mitaro na kiasi cha maji, inaonekana kwamba mimea hii huhitaji maji mengi ili kukua.

Mfumo wa unyunyizaji maji, mabomba ya maji yanapitia juu ya mchanga kulikopandwa mimea, mfereji mmoja unatoa maji kwa matone, ilikuhakikisha, ni kiwango cha maji tu, kinachotakikana, kinachofikia mimea ile, ya rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mfumo wa unyunyuziaji, naona mmea wa kijani kibichi, kando yake naona mfereji mweusi uliowekwa tayari ili kunyunyuzia mimea maji kwa matone. Kando ya mfereji na mmea huu naona mimea na mifereji mingine ikinyunyuzia mimea michanga maji.

Mradi wa unyunyiziaji maji Kwa shamba la ekari nyingi sana. Mitaro mingi ya ukubwa wa wastani imeshalimwa na kupandwa. Mimea michanga inaonekana kuchipuza karibu na palipo maji. Hii inaonyesha kwamba mimea hii ni ya aina ya kuhitaji maji mengi ili kukua. Mabomba ya rangi ya kijivu yanaonekana kupitia shambani humu ili kusambaza maji Kwa kiwango kinachohitajika.

Mfumo wa unyunyiziaji maji, kuna mfereji uliowekwa ardhini ambamo pamepandwa mimea midogo midogo ya kijani kibichi, mfereji umefunguliwa maji, yaliyopotupa kwa nguvu sana.

Unyunyuziaji maji shambani. Mabomba ya maji yameshaawekwa ndani ya mtaro mkubwa na yananyunyuzia shamba maji mengi. Mimea imeshaanza kuchipuka ingawaje bado mchanga. Kulingana na kiasi cha maji inayotoka kwenye mabomba inaonyesha kwamba mimea ile inaitaji maji mengi ili kumea na kukua.

Huu ni mfumo wa unyunyuziaji wa maji naona mtaro uliochimbwa ardhini, naona mfereji wa maji uliowekwa katika mtaro ule, kando yake naona mimea naona kama imefaidika na mimea ambayo imefaidika na unyunyuziaji wa maji haya.

Mfumo wa unyunyiziaji maji umewekwa kwenye mtaro ardhini. Mabomba ya plastiki ya rangi ya kijivu yameunganishwa. Tokea kwa mabomba hayo kuna mabomba mengine madogo ya rangi nyeusi yanayotumika kunyunyizia mimea maji kwa kiasi kinachohitajika.

Mradi wa unyunyiziaji maji shambani. Mimea michanga imeshachipuka kwenye nafasi ya juu ya mitaro iliyo tayari chimbwa. Mabomba ya ukubwa na wa wastani na rangi nyeusi yanapitia juu ya mitaro, huku yakinyunyizia mimea maji. Nafasi ya chini ya mitaro inapokea maji ya ziada yanayoweza kutumiwa ilikudumisha unyevu kwenye shamba lile.

Mfumo wa unyunyiziaji maji, mabomba meusi marefu yamepangwa kando kando na mitaro ililojaa maji, ilikuyapa mimea kiwango cha maji yanayohitajika, mimea michanga inaonekana kuchipukiza mchangani.

Huu ni mfumo wa unyunyiziaji maji. Naona jifuko kubwa la rangi nyeupe lililojaa maji. Jifuko lile la plastiki limedungwa mashimo mengi pande zote mbili ambayo yananyunyizia mimea iliyopandwa kando yake. Mimea hii inaonekana yenye afya na rangi nzuri ya kijani kibichi.

Mfumo wa unyunyiziaji maji, mabomba ya ukubwa wa wastani yamefumanishwa pamoja. Mchangani, kuna mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa mitaroni, kila mtaro una bomba linaloupa maji kwa kiasi kinacho hitajika . Mchanga uliomwagikiwa na maji ni mnyevu ilhali ule usio mwagikiwa na maji ni mkavu.